Naona dawa, naona duka la dawa, naona hospitali. Na naona, naona dawa ya aina tofauti. Naona, sindano ya, ya dawa. Kuanzia ishirini, mpaka juu hadi

Kuna dawa, naona dawa zimewekwa chini na kifuniko chake kimewekwa kando yake. Naona dawa ya rangi ya manjano zimewekwa zikuwe kubwa.

Hapa kuna hospitali, naona daktari anatibu mgonjwa kwenye dawa kufuata kwenye mdomo. Naona anapewa dawa.

Hapa kuna madaktari watatu wanashughulikia kwenye kazi, naona wanaume wawili pia mwanamke mmoja wanashughulikia kazi yao kwenye hosiptali ya dawa.

Daktari anaongea na mgonjwa hapo, anaeleza mgonjwa kuhusu dawa kulingana na ugonjwa ,yenye mgonjwa anatibiwa sasa anaelezewa vile atatumia hizo dawa kwenye hospitali.

Kuna mhubiri na watu wamekalia chini. Mtu mmoja ameshughulikia kuwaongelesha watu wengi na watu wengine wanamsikiliza. Huyo mtu mmoja amesimama kando katikati yao.

Huku kuna daktari anapanga dawa zake kwenye meza. Naona amevalia gloves , na anapanga dawa. Naona dawa kadhaa zimewekwa kwenye meza kwa wagonjwa, hiyo kulingana na dawa.

Mkulima ananyunyizia dawa mbegu zake kwenye shamba ama naona dawa hizi inatumiwa kuuwa mgonjwa ya.

Hapa na mwanunuzi na mwanunuzi anawajia wanawake wanazungumzia kuhusu bei ya bidhaa zinazouzwa. Naona bidhaa kadhaa zinazouzwa na mmoja wao ni kuna gari kando na kuna bike. Nimesoma mwanamume anatumia bike pikipiki